Msichana aliyekalia kiti chekundu na kushika kalamu mkononi ambapo mbele yake kuna tarakilishi iliyowaka na kuonyesha mwanamke ndani. Kando yake kuna vifaa vya rangi tofauti ikiwemo ya buluu na waridi.

Chumbani ambacho kimefunguliwa kuna wanawake wengi walioketi wakiwa wameegemea meza wameshika tarakilishi ndogo zilizowaka na wanatabasamu wakiwa wamevaa buibui.

Wavulana wawili walio kaa na kuegemea dawati ambapo juu kumewekwa tarakirishi iliyo funguliwa, nyuma yao kuna ubao mweusi na wamevaa sweta zinazo fanana za rangi ya bluu na shati zilizofanana.

Chumbani kilichoekwa viti kuna mwanamke aliyeketi na kuegemea meza ambaye anacheka na ameshika kalamu kuandika kwenye kitabu. Mbele yake kuna vitabu vyeusi na kingine na pia kunatarajirisha iliyowaka.

Mwanamke aliyeketi chini, amevaa miwani na kuangalia tarakilishi, ambapo mbele yake kuna televisheni imewaka, na watu kuonekana kando yake, kuna ubao.

Chumbani kilicho na mti wa maua kuna mwanamke aliyeketi, juu kuna meza iliyekelewa tarakilishi ambayo imefunguliwa na mtu mwanaume kuonekana, kando yake kuna sahani iliyo na matunda.

Chumbe chenye madirisha ambapo kuna mtu aliyeketi, amevaa vipokea sauti kichwani ametazama kwenye tarakilishi iliyowashwa.

Chumba cha ukuta meupe na ambapo mtoto msichana ameketi na kuvaa vibana sauti kichwani mbele yake kuna meza iliyo na kalamu na vitabu na tarakilishi iliyofunguliwa.

Chumba chenye viti vyeusi ambapo kuna watu walioketi, mmoja akiwa amevaa vipokea sauti kichwani. Kuna meza iliyo katikati yao ambao wameekelea chupa na tarakilishi zilizowashwa.

Mwanaume mmoja aliyenyoa na kuvaa koti na tai ameketi anaandika kwenye kitabu kutumia kalamu. Mbele yake kuna tarakilishi nyeupe na nyuma yake kuna pazia,

Chumba chenye ukuta mweupe. Kuna mwanamke aliye keti kwa kiti na kushika kitabu kilicho funguliwa. Kando yake kuna meza nyeusi na tarakilishi imefunguliwa.

Mikono mbili, moja imevaa mkufu imeshika kipakatalishi ambacho kimefunguliwa na watu kuonekana ndani yacho. Meza imeekelewa kikombe na simu ya mkononi na kifaa kingine.

Mwanamke ameketi kwenye kochi, ako na nywele na shati nyeupe. Ameekelea mikono kwenye tarakilishi iliyofunguliwa na imewaka na iko na maandishi meupe.

Mwanamke mweusi ambaye ameketi na kushika tarakilishi akibovya amegemea kwenye ukuta kando kuna nyasi na nyumba.

Tarakilishi limefunguliwa, kalamu ya njano, kitabu chekundu, mwalimu aliyevaa nguo nyeusi na shati nyekundu. Ubao mweupe umeandikwa kwa rangi ya njano.

Chumba chenye televisheni ukutani na vibao. Watu wameketi ambapo wameinua mikono. Tarakilishi zimeekelewa kwenye meza, mmoja amesimama mbele.

Mikono tofauti ambapo moja imeshikilia kitabu kilichoandikwa, simu ya mikononi, kuna kofia ambayo iko na uzi wa rangi ya njano.

Chumbani chenye ukuta mweupe, ambapo mvulana ameketi. Amevaa vipokea sauti kichwani akitabasamu. Ameshika kalamu na kitabu kando yake. Mbele yake kuna tarakilishi.

Chumba chenye rafu mingi ambazo vifaa mbali mbali zimeekwa. Mwanamume aliyeketi na kuegemea meza, anaandika kwenye kitabu. Juu yake kuna tarakilishi iliyofunguliwa.

Chumbani ambapo kuna mwanamke ameketi na kushika kitabu na kalamu. Mbele yake kuna tarakilishi iliyofunguliwa amevaa vidole sauti kichwani. kuna mti na dirisha iliyofunguliwa .

Watu wawili akiwemo mwanaume mwenye kuweka simu kwenye maskio, mwanamke ambaye ameshika tarakilishi na kuibonyeza, kando yake kuna vikombe na kitabu kilichoekelewa kalamu juu.

Mtu aliyeketi chini sakafuni amevaa suruali ya rangi ya njano. Mikononi ameshika simu kubwa yenye imefunguliwa na iko na kofia za rangi nyeupe.

Chumba chenye dirisha yenye pazia ambapo mtoto ameketi na kuegemea kwenye meza ameshika kalamu. Juu yake kuna tarakilishi iliyo na mtu ndani.

Mtu aliyeketi na kuegemea kwenye meza, ameshika simu mkononi, ingine iko juu, kalamu, kitabu pia zimeekelewa juu.

Chumbani ambapo kuna mwanamke ameinua mkono na kuvaa vibana sauti masikioni, ameshika kitabu. Juu ya meza kuna kalamu na kamera mbele yake.

Chumbani kilicho na rafu ambayo imeekelewa bidhaa mwanamke aliyeketi akikunywa kinywaji kwenye kikombe mbele yake kuna meza iliyo na kalamu na kitabu.

Chumba cha ukuta mweupe na rafu zilizoekelewa vifaa. Kuna meza, mwanamke ameketi na anaangalia tarakilishi. Juu kuna kikomba kilichoekwa miti.

Tarakilishi iliyowekelewa juhu ambayo imefunguliwa na imewakwa ndani yake kuna onekana kuna rafu na vitabu vya aina mbali mbali.

Chumba chenye ndoo iliyowekwa mmea. Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kochi lenye mito. Kando yake amewekelea vitabu. Ameegemea juu ya meza na kutazama tarakilishi iliyowaka na kushika kalamu anaandika.

Mtu aliyeketi kwenye sakafu nyeupe akiwa ameweka miguu kwa pamoja. Ameshika tarakilishi iloyofunguliwa na kuwekelea mikono juu yake.

Watu watatu ikiwemo mwanaume amevaa miwani wameketi na kutambasamu wakiangaliana. Meza iliyoekelewa tarakilishi. Madirisha mawili makubwa yamefunguliwa.

Mtoto wa msichana aliyeketi na kuegemea meza na anaandika na kalamu ya kijani kando yake kuna kiti vitabu vimeekelewa juu ya meza.

Mtoto aliye keti karibu na meza iliyo na vitabu na bibilia maua na pia taa ameshika kalamu na mbele yake kuna tarakilishi iliyo waka.

Mwanamke aliyevaa shati ya njano na vibana sauti kichwani ameshika kalamu na kuandika kwenye kitabu. Mezani kuna kikombe na tarakilishi iliyofunguliwa na mtu yumo ndani.

Chumba kilicho na dirisha imefunguliwa na viti mingi vyeusi, viko na watu zaidi ya watatu ambapo mmoja ni mwanamke anatabasamu amevaa miwani na ameshika tarakilishi.

Kiwanjani ambacho kina ua wa ukuta na kuna watu wanaotembea na wengine kukimbia kilicho na nyasi kando yake kuna miti aina tofauti ikiwemo ya ndizi na pia kuna wengine yenye matawi ya kijani.

Uwanjani ulio na nyasi ambapo kuna wasichana wengi waliosimama na wamevaa shati nyekundu na kaptura nyeusi ikiwa kuna moja amevaa ya nyeupe, kando yake kuna miti mingi na ukuta.

Chumba ambacho ni maktaba kilicho na rafu mingi zilizoekelewa za aina na rangi tofauti. Kuna watu mbalimbali ikiwemo wanawake walioketi na kuegemea meza wakiwa wameshika kalamu na vitabu zimo juu.

Chumba kikubwa na kirefu ambapo kuna watoto wanawake na wanaume waliokalia viti vyeupe, ambapo mbele yao kuna meza zilizowekelewa tarakilishi nyeusi ambao wanajaribu kusoma.

Chumba kikubwa na kirefu ambapo kina ukuta wa buluu na mweupe juu ikiwa taa zimewaka. Kuna viti na dawati ziliomo ambazo zimewekelewa tarakilishi nyeusi juu.

Chumba kikubwa chenye madirisha yenye pazia ya rangi nyekundu mwalimu amesimama na kuna watoto walioketi ambapo wametazama tarakilishi zilizowashwa.

Chumba kirefu chenye pazia nyekundu, sakafu ya kijivu. Kuna meza ambazo zimewekelewa kompyuta zaidi ya moja. Kompyuta zimefunguliwa na kuonekana na mwangaza.

Chumba ambacho kina dirisha na sakafu ya vigae kina vitanda vya ghorofa mbili zinazofanana ambazo magodoro ni ya rangi ya bluu na mito.

Watu watatu wanapiga mpira kwenye uwanja, ikiwemo wavulana wawili ambao wamevaa shati nyekundu. Kando yao kuna majumba aina ya madarasa.

Chumba zenye sakafu ya vigae na madirisha na nguzo. Kuna rafu zilizoekelewa vitabu. Kando yake kuna meza iliyoegemewa na watu watatu. Juu imeekelewa vitabu.

Darasa kubwa lenye madirisha mawili madogo ambayo yamefunguliwa na kuwekelewa vitu. Kuna dawati zilizopangwa kwa laini tofauti.

Chumba kikubwa ambapo kiko na madirisha yaliyofunguliwa na pazia. Kuna mlango mweusi. Kuna vitu vilivyomo kwenye ukuta. Meza ambazo zimepangwa.

Chumba chenye ukuta wa rangi zilizofanana madirisha mawili yenye pazia vitanda viwili vya gorofa ambapo wanawake wamelala.

Chumba kina kitanda cha ghorofa yenye magodoro yamewekelewa mto mmoja buluu na ingine nyekundu. Kina kabati na dirisha lenye pazia ambalo imefunguliwa wazi.

Chumba chenye ukuta mweupe na sakafu ya zambarau. Kuna meza mingi nyeupe zilizowekelewa kwenye laini na viti vyeusi kupangwa.

Chumba lenye rafu mingi zilizoekwa vitu tofauti, ambapo likona sakafu, na meza walioketi watu wawili, na kando kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Chumba kirefu chenye sakafu ya vigae na mataa mengi na madirisha kwa wingi ambapo mlango imefunguliwa, kumewekwa viti vimepangwa kwa ufasaha vya mbao.

Chumba kikubwa chenye televisheni mbele ambapo mlango umefungwa na taa kuwashwa. Sakafu ya vigae na wengine ya rangi nyekundu ambapo watu wameketi na kuegemea meza na wako na mikoba kando yao.

Chumba ambapo taa imewaka. Picha zimeekwa ukutani. Juu kuna neti, chini yake kuna vitanda viwili ambavyo vimetandikwa na kuwekelewa vitu juu.

Chumba kilicho na dawati na viti vimeandikwa bao, chapisho kwenye ukuta, mlango umefunguliwa. Kabati liko kando ya ubao.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya kijani, dirisha lililofunguliwa lenye haina pazia. Kuna viti na meza ambazo zimewekelewa na kupangwa sawa.

Chumba chenye ukuta mweupe na dirisha ambazo zimefunguliwa pazia, kuna watu ambao wanafanya mazoezi kwa kutumia vifaa mbalimbali. sakafu ni nyekundu.

Mtu aliye kwenye maji mengi anaogelea, amevaa kofia kichwani ,amepanua mdomo, ishara ya kuhema na kuvaa miwani kwenye macho yake.

Chumbani ambapo kuna watu wanne waliovaa kanzu nyeupe wakiwemo mwanamke amevaa miwani na barakoa wakiwa na chombo cha teknolojia na tarakilishi.

Uwanja wa rangi ya blue , na mistari nyeupe, ambapo kuna neti nyeusi, na nyeupe, kuna watoto wanaocheza, kando yao kuna watu wanaotembea na miavuli, na kuna miti.

Uwanja wenye nyasi, watu wanacheza mpira ambapo wawili waliovaa sare zinafanana; mmoja amemshikilia mpira kwa mkono, mwingine amemshikilia miguu.

Chumba chenye rafu nyingi zilizowekelewa vitabu vyenye rangi tofauti. Kuna wamama waliosimama ikiwemo wenye wamevaa buibui .Kando yao kuna meza iliyowekelewa vitabu.

Chumba chenye sakafu nyekundu ambapo kuna vitanda mbili za ghorofa kila moja ikiwa na godoro juu. Katikati kuna meza ya buluu. Ukuta ni mweupe.

Uwanjani ambapo watu wengi wamezingira na kuangalia, wengine wakiwa wameketi, huku wengine wako michezoni. Mmoja akiwa amevaa nguo ya rangi ya njano.

Wanawake sita ambapo mmoja ameng'oa kofia kichwani, wote wana sare zilizofanana za rangi ya nyekundu kiwanjani ambapo kina nyasi na miti kando.

Chumba kilicho na dirisha yenye pazia imefunguliwa, iko na kitanda kimetandikwa, kabati ya kuweka nguo. Kando yake kuna meza iliyo na kiti ya rangi ya waridi na televisheni mbele.

Chumba chenye kiitanda cha ghorofa cheusi ambacho chini kina godoro kando yake kuna kabati za juu zimefungwa za chini ziko wazi. Kuna viti vyeusi zimeegeshwa kando. ya kabati.

Chumba chenye madirisha yasiyo na pazia, mlango umefunguliwa, televisheni imewekwa ukutani, viti nyekundu na meza zimewekwa kando yake.

Chumba chenye television iliyowaka, watu wamesimama na kushika chapisho. Wanafunzi wenye sare zimefanana mbele yao kuna meza na mtu aliyevaa mkufu mkononi.

Mawe kubwa ambapo kando kuna nyasi. Kuna mtu aliyepanda juu ambaye amevaa kaptura na shati na pia amevaa kofia kichwani. Juu yake kuna mawingu yaliyotanda meupe.

Meza iliyopambwa kwa vitambaa cheupe na chekundu. Kuna watu ambao wameketi na kuigemea juu kukiwa na faili ya kijani, vitambaa ndogo ya kijani kibichi. Mwanamke ambaye amevaa miwani na kujieka mapambo kwenye kichwa.

Uwanja mkubwa ulio na nyasi na umezungukwa na miti yenye matawi ya kijani. Watoto wamesimama kwenye mistari walio na sare zinafanana.

Kiwanjani ambapo watu wanacheza mpira wa kikapu, ikiwepo mwanaume aliyevaa kofia nyekundu kichwani na wengine chini ambapo wamevaa shati za buluu.

Chumbani cheupe ambapo kuna watu watatu , mmoja wao akiwa ni mwalimu aliyevaa miwani. Wawili ni watoto ambao wameketi chini. Mbele yao kuna meza na vifaa vingine vilivyotiliwa bidhaa tofauti.

Chumbani ambapo kuna vitu mingi ikiwemo karatasi. Kuna watu wawili, mmoja akiwa ni msichana mdogo aliyekaa na kuegemea meza nyeupe akiwa ameshika kitabu juu, mwingine anamwangalia.

Chumbani ambapo watu wameketi kwenye sakafu wakiwa na sare za buluu zilizofanana. Kuna mikoba iliyowekelewa chini. Wengine wameshika vitabu. Kuna mmoja ambaye ni mwanamke aliyevaa miwani na kando yake kuna watoto ambao hawana nguo zilizofanana.

Darasani ambapo kuna watoto waliokalia viti vya rangi tofauti ikiwemo kijani, buluu, nyekundu na wamekaa kando ya meza wakiwa wameshika kalamu na kitabu. Mmoja wao ni mvulana aliyevaa vipokea sauti kichwani.

Chumbani ambapo kuna koshi, kuna mtoto ambaye anacheka amevaa miwani kwenye macho na kufungua mikono ishara ya kuchekelea kitu. Mezani kuna vitu vilivyowekelewa vyenye rangi tofauti.

Chumbani ambapo kina mwanamke mfupi mwenye mikono mifupi ambaye amekaa na kuegemea meza anaandika kwa kitabu. Kando yake kuna tarakilishi.

Chumbani ambapo kina watu ndani, mmoja akiwa ni mwanamke aliyesimama na kutabasamu akiwa ameshika kalamu mkononi mwake. Kando yake kuna kijana aliyetabasamu anakaa ni mlemavu na kukalia kochi la walemavu.

Kwenye darasa lenye madirisha mingi na mlango kufungwa. Kuna watoto walioketi kwa kusikiliza, ambapo wameegemea meza nyeupe na vitabu vimo juu.

Chumba chenye ukuta uliopambwa vizuri kwa rangi tofauti. Kuna wanafunzi wawili vilema ambao wameketi juu ya mezaa. Kando yao kuna vivaa.

Watu watatu wameketi wameegemea meza ambapo kuna mwanaume katikati aliyenyoa na amevaa shati ya kijani. Juu kuna kalamu, ukutani kuna picha.

Watu wawili kwenye nyumba ambapo mmoja ni mama mwingine mvulana ambaye ni kiwete na amekalia kiti cha kiwete. Kuna ubao mbele yao.

Chumba chenye dirisha na pazia zmbapo kuna mwanamke aliyetabasamu akiwa ameegemea kwenye meza iliyo na kitabu na tarakilishi iliyofunguliwa na ameinua mikono.

Chumbani kilicho na watu wawili ambapo wanacheka mvulana na mama aliye shika vidude vyenye rangi tofauti ikiwemo za njano nyekundu na rangi ya bluu.

Chumba chenye taa ukutani ambapo mwanaume ameketi. Kwenye meza yake kuna kitabu alicho shikilia. Kando yake kuna kifaa kimewekwa maua.

Darasa lenye madirisha ambapo wavulana wawili wameketi na kutazamana mmoja akiwa ameshika ala ya mziki ya guitar mezani mwao kuna vifaa vingine.

Chumbani ambapo watu wawili, mmoja amevaa sweta ya njano na kukalia kiti cha kilema mwingine amekalia kwenye kochi ameshika kalamu na kuangalia kwenye ubao ambao umeshikwa.

Watoto watano wamekalia viti tofauti. Katikati yao kuna meza nyeupe. Wanaandika. Wawili ni vijana, watatu ni wasichana. Wameshika kalamu.

Chumba chenye watu wengi ambapo kuna meza nyeusi zinazoekelewa vitabu. Kuna wengine wanapiga makofi kwa kutabasamu.

Chumba ambacho kina rafu zimewekelewa vifaa vyenye rangi tofauti, kwa mfano njano, nyekundu, ya kijani na ya buluu. Kuna mwanamke aliyeketi kwenye meza, ameshika simu na amevaa vibana sauti kichwani.

Chumbani chenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi ambapo kando kuna mwavuli na watu watatu wamo ndani, ikiwemo ni mtoto anayeshika kalamu na kuonekana kuandika. Wawili walioko hapo wamekalia kwenye meza na kuna bidhaa juu.

Chumba chenye rafu zilizo wekelewa vitu tofauti. Kuna watu watatu akiwemo mama anatabasamu na ameshika mtoto aliye vaa sweta nyekundu mikononi.

Wanawake wawili wanaozungumza. Mmoja akiwa amevaa saa na ameshika kitabu na kalamu. Wanaume wawili, mmoja akiwa ndevu ambao wanazungumza. Wote wakiwa kwa nyumba moja.

Darasani ambapo kuna wanafunzi walioketi wenye shida ya macho, kuna mwalimu aliyesimama na kuvaa nguo nyeupe, nyuma yao kuna ubao mweusi, kando kwenye ukuta kumeekelewa vikomba.

Mtoto amevaa shati ya kijani anatumia miwani kusoma kwa kifaa kinachotumika na wasioona vizuri. Mama ameketi kando yake. Kuna viti vitatu na rafu yenye vifaa vinginevyo.

Chumba ambacho kina ubao mweupe ambapo watu wameketi wengine wameegemea meza zilizo na vitabu na mikoba. Kuna mwanamke aliyesimama.

Chumba kilicho na mtoto wa kike ambaye ameekelea mikono juu ya kitabu kilicho juu ya meza na amekimya.

Watu wawili mmoja ameketi na amevaa vipokea sauti kichwani, mmoja amesimama kando yake. Wote wanaangalia kompyuta ya mkono kwenye chumba ambacho kina rangi ya nyeupe na nyeusi.

Chumbani kilicho na madirisha yamefunguliwa kuna mvulana mfupi mwenye mikono mifupi ambaye anapiga kinanda aliyevaa sweta ya rangi nyekundu.

Chumba chenye dirisha ambapo kuna rafu zilizojaa vitabu vyenye rangi tofauti, ikiwemo ya njano. Kuna mtu aliyekalia kochi na ako na tarakilishi mezani.